Mfumo wa bustani ya wima au kilimo cha haodroponiki ambapo unatumia mabomba au vyombo vilivyopangwa kuelekea juu. Kifaa hicho ni cheupe na kina matundu ambapo mimea midogo imepandwa. Juu kabisa ya mfumo huu kuna mimea mingine midogo iliyopandwa kwenye milia ya kubustia.

Mfumo wa kilimo cha haidroponics ambapo unaruhusu kukua bila udongo kwa kitumia maji yenye virutubisho. Kifaa kilichopo katikati kina ngazi tatu za morija nyeupe na PVC iliyopangwa kwa usawa kila ngazi na mashimo madogo.

Mwanamke mchanga akiwa ndani ya chafu au shamba la ndani lililofunikwa. Mfumo wa kilimo cha kisasa pengine kilimo cha hydroponics ambapo mimea inakua katika miundo wima. Mwanamke huyu ana nywele zilizokusanywa nyuma.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha aquaponics , ambapo mimea inapandwa bila kutumia udongo. Mimea ya kijani kibichi yenye majani mapana inakuwa kutoka kwenye mabomba meupe ya PVC yaliopangwa kwa usawa. Chini kuna bomba kubwa la rangi ya samawati. Huenda linatumika kusafirisha maji yenye virutubishi.

Shamba kubwa la mbunga lililolimwa na mashine kubwa ya kuvunia ikifanya kazi katika sehemu ya katikati, kuna mashine ya kuvunia ya rangi ya kijani kubichi na nyeupe ikiwa na nembo ya Crest mashine hio inakusanaya mbunga.

Trekta kubwa la kisasa labda la rangi ya kijani na nyeusi likiwa linafanya kazi shambani. Trekta hilo limeunganishwa na kifaa cha kilimo chenye rangi ya chungwa ambacho kinaonekana kikifanya kazi kati ya safu za mimea.

Kuku wengi sana wa mayai wakiwa wamekusanyika ndani ya banda la kuku ambapo kuna wengi wao wenye rangi ya kahawia na nyekundu na baadhi yao ni weupe wakiwa na kilemba chekundu juu ya vichwa vyao.

Shamba kubwa la mpunga lililovunwa hivi karibuni na mashine kubwa ya kuvunia ya rangi ya njano ikiendelea na kazi. Mashine hiyo ina nembo ya New Holland na inaonekana ikitembea kwenye mashamba yaliyovunwa yaliyojaa mabaki ya mpunga.

Ndani ya kiwanda cha kusindika vyakula au kituo cha kupakia labda cha nyanya, wafanyakazi kadhaa wamevaa sare za bluu na nyavu za nywele nyeupe wakionyesha kuwa wanazingatia usafi . Kuna ukanda mrefu wa kusafirisha uliojaa nyanya nyingi zilizoiva.

Banda kubwa la kufuga nguruwe kuna safu ndefu za vizimba vilivyopangwa pande zote mbili za njia kuu na ndani ya kila kizimba kuna nguruwe wengi. Nguruwe hao wana rangi ya waridi na ukubwa tofauti baadhi wakiwa wakubwa na wengine wadogo.

Chafu kataa zilizopangwa kwa mistari kwenye eneo lenye mteremko au milima. Chafu hizi zimetengenezwa kwa muundo wa upinde na kufunikwa nyenze nyeupe ya plastiki au wavu ambao inaruhusu mwanga upitia lakini inalinda mimea ndani.

Wanaume wawili wakiwa ndani ya chafu kubwa wakikagua mimea iliyopandwa. Mwanaume aliye kushoto amevaa shati la blue , suruali ya jinisi na kofia nyeusi. Ameelekeza kidole chake kuelekea chini kwenye mimea, akionekana kuelekeza au kuelekeza jambo fulani.

Tractor la kilimo likilima shamba kubwa lenye udongo mwekundu. Tractor lina rangi ya kijani kibichi na nyeupe na linaunganishwa na plau ya rangi ya kijani kibichi nyuma ambalo linatumika kugeuza udongo.

Kundi la ng'ombe wa maziwa wengi wao wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe wakiwa wamejipanga kwenye zizi au banda la kulishia. Wamefungwa kwenye vibanda binafsi vinavyowaruhusu kuwa kutoka kwenye pod moja.

Trekta nyekundu likiwa na magurudumu meusi likiwa limeegeshwa katika ya shamba la mizabibu. Ni ya anga lenye mawingu la milima kwa umbali.

Eneo la shamba enye udongo mwekundu iliotayariswa kwa kilimo likiwa na mapomba na mfumo wa umwagiliaji wa matone iliopangwa vizuri. Shamba lote limefunikwa na udongo mwekundu iliotayarishwa na kupangwa katika mistari ukionyesha kuwa limefulisiwa au kulimwa kwa ajili ya kupanda mazao.

Bustani au shamba dogo lililolilmwa. Udongo unaonekana kuwa mwekundu, labda udongo wenye madini ya chuma. Kuna mistari miwili mirefu ya mimea midogo yenye majani ya kijani kibichi iliyopandwa kwa mpangilio mzuri.

Shamba lililolimwa lenye udongo mwekundu. Kuna mistari mirefu ya mabomba meusi ya umwagiliaji wa matone yaliyotandazwa ardhini. Yanaonekana kuelekea mbali. Upande wa kulia kuna mimea midogo labda kabichi iliyopandwa kwa safu nadhifu.

Shamba kubwa la mazao labda maharagwe au mimea mingine ya jamii ya kunde yaliyopandwa kwenye safu ndefu zinazoelekea mbali kwenye kilima. Mimea hiyo ina majani mabichi yanayong'aa na inaonekana kuwa na afya.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani . Bomba nyeusi ya umwagiliaji linapita juu ya udongo na tone la maji linaonekana likidondoka kutoka kwenye tundu la bomba hilo. Nyuma ya bomba kuna mmea mchanga wa kijani kibichi.

Shamba kubwa la mazao ya kijani kibichi likimwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa kisasa, sehemu ya mbele kuna safu ndrfu za mimea midogo ya kijani kibichi iliyopandwa kwa utaratibu, mimea inaonekana kustawi vizuri.

Shamba kubwa la nyanya lililopandwa vizuri, mistari mirefu ya mimea ya nyanya inayoonekana ikienea mbali ikionyesha upandaji wa mifumo na mpangilio kila mmea wa nyanya umefungwa kwenye fito ndefu za mbao.

Shamba lenye mimea michanga iliyopandwa katika safu ndefu na zilizonyooka. Udongo unaonekana kuwa mweusi na wenye rutuba ukiwa umeandaliwa kwa uangalifu katika matuta au mistari iliyoinuliwa.

Shamba kubwa la kilimo likiwa limetayarishwa na kuwekwa mfumo wa umwangiliaji wa matone. Udongo shambani una rangi nyekundu iliyokolea ikionyesha udongo wenye madini mengi ya chuma ambayo ni ya kawaida katika maeneo mengi.

Shamba kubwa lililolimwa na kupandwa mimea michache na udongo unaonekana kuwa wa kahawia na umefungwa kwa mistari mirefu. Kuna mimea mindogo labda mimea mazao mengine uliopandwa kwa safu. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Shamba linalo mwagiliwa maji udongo unaonekana kuwa wa rangi ya kahawia na kuna mfereji iliotenegenezwa kwa umbo la mistari mirefu ambayo imejaa maji yakitiririka. Kuna mapomba kataa meupe yamewekwa kwenye mfereji hio.

Eneo la shamba au bustani lililokuwa likimwagiliwa maji. Kuna bomba refu la umwagiliaji lenye matundu madogo ikinyunyuza maji kwa nguvu angani na kuunda chemichemi ndefu za maji zinazoelekea pande zote mbili.

Mfumo wa umwagiliaji katika shamba upande wa kulia kuna tanki kubwa jeusi la kuhifadhi maji. Bomba kubwa la bluu linatoka kwenye tankini na kuenea ardhini ikipeleka maji kwenye shamba, katikati kuna bomba ndogoo la plastiki lililosimama wima.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone uliyowekwa kwenye kitanda cha bustani chenye udongo ulioandaliwa. Mabomba manne mebamba meupe yamepangwa sambamba, kando ya kitanda, yakiunganishwa na bomba jeusi lililokaa chini. Mandhari ya nyuma inaonyesha nyasi ya sehemu zingine za bustani.

Maji yakitoka kwenye bomba jeusi na kumwagika kwenye mtaro wa umwagiliaji katika shamba la mahindi mchangani. Maji yanatiririka kwa kasi na kuunda kisafi angani kabla ya kutua kwenye mtaro.